Wamama wawili kwenye zahanati. Mama moja amevaa hijabu ya rangi ya manjano. Mama mwingine amevaa ovaroli ya rangi ya samawati. Kwenye macho amevaa miwani. Huku kwenye mkono ameshikilia sindano. Anaonekana kudunga mtoto sindano.

Mwanamume ambaye amevaa shati ya kijani kibichi. Mwanamume huyu amekaa kwenye kiti huku amevalia barakoa kwenye uso. Kando yake kuna muuguzi. Muuguzi amevaa ovaroli ya rangi ya blue . Muuguzi anaonekana kuwa anadunga mgonjwa huyu.

Mama msomali ambaye amevaa jalbabu nyeusi, amesimama huku akitazama ardhini ambayo kuna mifugo zimekufa. Kando pia kuna miti ambayo inaonekana kuwa inazidi kukauka kutokana na kiangazi.

Wauguzi wawili wasichana ambao wamevaa ovaroli ya samawati, kwenye mikono wamevaa glovu nyeupe. Pia kuna vijitanda vidogo ambavyo kuna watoto wadogo ambao wanaonekana kuwa wanahudumiwa na wauguzi hawa.